Watu kadhaa wameketi kwenye meza ya mbao ndani ya chumba chenye ukuta wa rangi ya manjano na madirisha ya kawaida yanaruhusu mwanga wa asili kuingia. Watu hawa wamevaa nguo za kawaida zenye rangi tofauti na wanaonekana kushiriki katika majadiliano kadhaa.

Darasa lililopangiwa kwa ustadi mkubwa ambapo madawati na viti vya mipango kwa mistari inayotazamana na jukwaa la mbegu, ambapo kuna ubao mweusi maskini ya kuonyesha ramani ya dunia upande wa kulia huongeza muonekano wa kisomi, ikidokeza mazingira yanayojenga ufahamu kimataifa miongoni mwa wanafunzi.

Jengo la chini lenye paa la mabati na rangi ya kijivu linaonekana kama shule au kituo cha jamii likiwa na madirisha kadhaa ya mbao yaliyochorwa kwa rangi ya bluu na kahawia. Kando ya jengo kuna uwa wa nyasi ulio na ukingo wa vichaka vya kijani kibichi vilivyopandwa kwa mstari ikionesha mazingira yaliyotunzwa vizuri.

Wanafunzi wameketi kwa utulivu kwenye madawati yao wakiwa wamevalia sare, zinazofanana zikionyesha mshikamano na nidhamu shuleni mbele yako kuna meza iliyojaa vitabu na nyaraka ikionyesha mazingira ya kujifunzia yaliyoandaliwa kwa umakini.

Chumba cha darasa au semina ambapo kuna watu wengi walioketi kwenye kiti na meza za mbao, wengi wao wamevaa sare za rangi ya samawati. Ambayo inaweza kuashiria ni wanafunzi au wafanyakazi wa taasisi fulani, mtu mmoja amesimama mbele ya chumba akiwa amekaa karibu ya skrini, ambayo inaonesha maelezo huku akifundisha au akitoa maelekezo.